Kuna ujumbe wa matangazo kutoka kwa Haki Association of Kenya Insurance unaosoma, usiruhusu janga la asili izamishe biashara yako. Hii inaashiria shughuli ya uhamasishaji kuhusu umuhimu wa bima hasa bima ya stock cover ili kulinda biashara dhidi ya hasara za kifedha zinazotokana na majanga ya asili.

Mtu ameshikilia noti za shilingi ya Kenya hasa noti za elfu moja na noti za mia tano . Pesa ambazo zilitumika hapo awali katika nchini. Noti hizi zinatumika katika miamba mbali mbali ya kifedha kama vile kununua na kuuza.

Noti za pesa za kenya hasa noti za shillingi 1,000, noti hizi ni sehemu ya sarufu ya kenya, inayotumiwa shillingi ya kenya. Kila noti inaonekana pichani inadhamini ya shillingi 1,000 amabyo ni noti yenye thamini kubwa sana nchini kenya.

Huduma za bima ya pikipiki inatolewa na Anziano Insurance Agency shughuli kuu zinaonyeshwa ni: bima ya pikipiki, bima ya PSV Boad and Private. Hii inaonyesha kuwa bima inapatikana kwa pikipiki zinazotumika kama usafiri wa umma na zile za matumizi binafsi.

Duka au wakala wa huduma za kifedha haswaa kutokana na neno pesa linaonekana kwa wazi hii inaashiria kua shuguli kuu zinazofanyika hapa zinahusiana na miamalo za fedha.

Mkono ukiwa umeshika noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kidogo ,hii inaashiria shughuli zinazohusiana na matumizi ,kuhifadhi au kushughulikia pesa taslimu.

Muuzaji wa samaki na dagaa waliokaushwa katika soko au eneo la biashara. Bidhaa hizi zimewekwa wazi kwenye meza au kibanda zikionyesha aina mbali mbali za samaki na labda dagaa kama vile pweza au ngisi waliokaushwa.

Kuna matangazo ya bima ya ajali ya kibinafsi ambayo inajiita Mayfair Insurance ikisisitiza umuhimu wa usalama na bima kutokana na matukio yasiyotarajiwa maishani.

Kuna mtu ameweza kusimama nje ya duka ambalo linaonekana kuwa makala wa mpesa shuguli inayoonekana hapa ni mtu akifanya miamba ya mpesa ambayo ni huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu nchini Kenya.

kuna magari yalio egeshwa yako manne, la katitkati kuna mtu aliye simama mbele yake alafu kuna mwingine walio simama nyuma ya magari hayo.

Bidhaa mbali mbali za maziwa

Kuna shughuli ya maegesho ya gari, katikati ya picha kuna gari jeupe ya Dodge challenger lililokuwa limeegeshwa. Gari limeegeshwa katika maeneo ya maegesho linaloashiriwa na alama za barabara na mijengo yasiyoeleweka nyuma yake.

Picha inaonyesha mtu akiwa amesimama akishikilia elfu moja ya Kenya, hakuna shughuli inayonyesha zaidi ya kushika noti hiyo inawezekana shughuli za kifedha kama vile, kulipa na kupokea malipo.

Junction Forex inatoa huduma za kubadilisha sarafu za kigeni. Hii inamaanisha unaweza kubadilisha sarafu moja kwenda nyingine. Kwa mfano, kubadilisha dola za Marekani kwa shilingi za Kenya au kinyume chake.

Mkono moja unatoa ufunguo wa gari kwa mwingine, hii inaashiria uhamasisho wa umiliki, au haki ya kutumia gari kutoka kwa muuzaji au mkodishaji kwenda kwenye mnunuzi au mkodishaji.

Gari jeupe ambalo linaonekana kuwa Toyota IS, limeegeshwa mbele ya jengo. Hii inaashiria kuwa gari hilo limetumika kusafiri na sasa limewekwa kwa mahali salama.

Magari yameegezwa kwa mbagilio ikionyesha uwezekano wa kuwa eneo la maegesho, uwanja wa magari au ya kuuza magari.

Kuna mwanamke na kando yake kuna ujumbe inayoimiza watu kuchukua bima ya ajali ya kihinafsi haraka ili kulinda familia zao dhidi ya matatizo ya kifedha yanayoweza kutokana na ajali.

Kuna mikono miwili, moja ikishikilia noti ya shilingi hamsini na shilingi mia mbili na nyingine ikishikilia noti ya shilingi hamsini.

Hiki ni kifaa mahiriri cha mauzo, inachotumiwa na wafanyi biashara kupokea malipo mbalimbali , ikiwemo kadi za mpesa, kifaa kinachoonyesha kiasi cha malipo cha Tcs.

Watu wanajishughulisha na kununua na kuuza matunda na mboga mbalimbali zikiwemo ; michevege na mazao mengine yaliyopangwa vizuri kwa kikapu na bakuli kubwa. Bidhaa zimewekwa wazi na kwa mpangilio wa kuvutia wateja.

picha unaonesha ukurasa wa kuingia kwa kopokopo jukwa la biashara inalotwa sana rahisi kwa biashara.

Shughuli zinazoonekana ni ununuzi na uuzaji wa vifaa kadhalika kama vile viazi, nyanya, mahindi, karoti, maembe, ndizi, kabichi na vinginevyo, inaonekana wateja wanapita hapo katikati wakinunua bidhaa wanazotaka.

Sehemu inaonekana kuwa duka la Safaricom huku wakitoa huduma za M-Pesa. Kuna wateja watatu waliosimama kwenye tela mbalimbali. Mmoja akiwa amesimama kwenye tela nambari nne, mwingine kwenye tela nambari tano na mwingine kwenye tela nambari sita. Hii inaonekana kuwa ni huduma.

Shughuli kuu inaonekana ni uuzaji wa mazao mabichi kama matunda na mboga Kuna rundo kubwa ya machungwa ndizi maembe na mboga nyinginezo zilizopangwa kwa ajili ya kuuza.

Hii inaonyesha kiasi cha pesa kilichoko katika akaunti ya m-pesa, fuliza inayopatikana huu ni mkopo wa fuliza unapatikana kwa mtumiaji, inawezesha kufanya miamala ata kama hana salio la kutosha kwenye akaunti yake ya m-pesa .

Kuna bunda la soko ama duka ndogo ambapo bidhaa kama matunda, ndizi ama maembe zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana wakiuza na wengine labda wakinunua bidhaa hizi.

Muuzaji anaonyesha pa kupanga mboga na matunda mbali mbali kama vile ndizi, mahindi, nyanya, viazi, karoti na matunda mengine yaliyo pachikwa juu.